Yale ni mandhari ya nyumbani ambapo kuna mimea mingi kando kando ya mji, mingi yao ikiwa ni migoma ya mandizi. Kuna kile ambacho kinaonekana kama kizizi ambacho kimeanguka na mabati yake, huku nyumba pia ikionekana.

Mandhari haya yanaonekana kuwa ya pale shambani na kunaonekana nyasi za kijani na mimea ambayo ni migomba ya ndizi ambayo imesimama kando kando kwenye safu refu refu.

Mwanamke huyu anaonekana kushugulika na kile ambacho kinaonekana kama maziwa, anayamwaga kwenye birika kubwa, amevalia koti la maua rangi leupe, na kwenye kichwa amevalia neti ya kuzuia ywele kuingia kwenye maziwa.

Hii ni sufuria ambayo inaonekana ilikuwa ikichemsha maziwa, ambayo yameharibika na kuganda. Maziwa hayo yana, yameganda na juu yake kuna maji, maji maji, huku chini yake kuna kile ambacho kimeshikana.

Haya ni mandhari ya shambani. Kunaonekana mchanga mwekundu kwenye, kwenye shamba, na pia kuna mimea ambayo imo shambani, mingi yao ikiwa ni migomba ya ndizi ambayo hutoa mandizi.

Shambani hili kunaonekana migomba mingi ambayo ina matawi mapana. Katikati ya shamba kuna mtu ambaye amesimama na kifaa kinachoonekana kama cha kupima, amevalia koti na amesimama mbele ya kifaa hicho.

Maziwa na wanaume wawili wanaonekana kuubeba mtungi mkubwa ambao una maziwa, huku wakiyamwaga kupitia kwenye kichungi ili kuyachunga kutoa vile vitu ambavyo vinaweza kuwa vimeingia bila kutakikana .Wamevalia barakoa na neti za nywele na koti nyeupe za maabara.

Mkono unaonekana ukishikilia ndizi ambazo zimeiva, kwenye bado mti wake. Ndizi hutokana na mti wa migomba, ambayo hupandwa.

Haya ni mandhari ya shambani na kunaonekana kuwa mmea aina ya mgomba, ambao umetoa mzao wake ambao ni ndizi na bado hazijakomaa vizuri kwa vile hazina rangi ya kijani iliyokolea.

Kwenye karai, kunaonekana kuwa kumeekwa vitu tofauti tofauti na watu wanaonekana kuchota kutoka kandokando na vitu vingine vitatu.

Hii ni migomba na inakuwa ndani ya muundo wa kilimo au makazi yaliyolimwa. Migomba hiyo ina majani makubwa ya kijani kibichi na inaonekana kuwa kati kati ya mazingira yanayodhibitiwa. Hii ndio mimea ambayo hutoa ndizi.

Ng'ombe zinaonekana zimetulia kwenye makao yao, huku mbele yao kuna mahali ambapo zinatumika kula chakula. Ng'ombe zingine zimesimama huku zingine zimelala chini kwenye sakafu ndani ya jumba hilo.

Hili ni kundi la wanawake wakiwa wamekusanyika labda wanashirikiana katika utayarishaji au ugawaji wa chakula. Mwanamke mmoja anaonekana akichanganya kitu kwenye bakuli kubwa katikati ya sinia ambalo ni bakuli kadhaa ndogo zenye kitu kinachoonekana kama unga ama chakula kilichopikwa.

Huu ni mkungu wa ndizi mbichi na ina rangi ya kijani na bado zimetundikwa kwenye mmea wa ndizi. Ndizi hizo zimeunganishwa kwenye shina la mmea wa ndizi na zimezungukwa na majani makubwa na mapana ya mmea huo.

Ng’ombe hizi zinapatikana kukamuliwa kutumia mashine ya kidigitali ambayo imewekwa kwenye matiti ya ng’ombe anapovuta maziwa kwenye ndani ya mtungi ambao umesimamishwa kando kwa ng’ombe.

Kanaonekana kua na migomba mingi sana ya ndizi, mgomba mmoja, una ndizi ambazo ni za rangi ya kijani kumaanisha hazijaiva, migomba mingine miwili ina ndizi, za rangi ya manjano, na zinaonekana kuwa zimeiva.

Amesimama karibu na makopo makubwa ya maziwa akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kimoja kikubwa kwenda kingine. Anaonekana kuwa katika eneo lilo wazi labada katika shamba la kukusanya maziwa, na kuna miti na majengo nyuma yake chini ya anga yenye mawingu.

Hili ni shamba la mahindi na mahindi hayo yanaonekana kuwa katika nyakati za mwisho mwisho wa ukuaji wao na zinaonekana kuwa ziko tayari kuvunwa kwa vile rangi ya kijani imekolea na ikaanza kuwa rangi ya brown .

Mtu anaonekana kuikamua ng'ombe na maziwa yanaingia kwenye ndoo ambayo ni ya chuma. Ng'ombe huyo amefungwa miguu za nyuma mbili na kamba. Mtu huyo ameketi kwenye kiti na akaiweka ndoo ya chuma katikati ya miguu yake.

Mkono hii umeshika ndizi ambayo imebambuliwa na kutolewa ngozi ya nje ambayo huwa kijani. Ndizi hii inaonekana kuwa nyeupe na nyuma yake kunaonekana maganda ya ndizi hiyo na pia kuna ndizi zingine ambazo hazijabambuliwa.

Ng'ombe zinakula chakula ziko chini ya kibanda kuzizuia kutokana na jua. Mbele yao kuna miti halafu kando yao kuna chakula ambacho kimekaushwa na kando ya chakula hicho kuna mtu ambaye amevaa shati ya bluu.